Katika eneo hili kuna ng'ombe mbili ambavyo vimelala chini na kulingana na hali hii ng'ombe hawa labda wako na kiu ya maji kwa sababu mahali ambapo wamelala hakuna nyasi na kuna kiangazi sana nyasi ambavyo viko ni vidogo sana na natumai huku hakuna maji, ng'ombe hawa wako kiu sana.

Katika zizi hili kuna ng'ombe wawili ambao wamefungwa miguu zao, na ng'ombe hao wanataka kukamuliwa, na kukamuliwa kwao wanatumia mashini ambao unatoa maziwa kwenye titi la ng'ombe hadi kwenye kibuyu.

Hili ni zizi la ng'ombe na katika zizi hili kuna ng'ombe mkubwa sana nyeusi na kuna mfanyakazi ambayo ako huku na katika eneo hili mfanyakazi huyu anakama lile ng'ombe kwasababu kuna galani amabyo ameweka chini ya mguu ya ng'ombe huyu na anaendelea kukama ng'ombe hiyo.

Hizi ni mikoba ya ndizi ziko nyingi sana na kwenye hizi mikoba naona ya kwamba bado hazijaanza kuzaa zile ndizi ambazo huwa zina tumiwa kuliwa. Mikoba hizi bado ziko ndogo na bado hazijazaa ndizi.

Watu hawa wanagawa chakula. Kuna mmoja ambaye anapakua chakula na kuna wengine wamesimama kando. Kila mtu anagawiwa chakula ambavyo vinatoshana na yale ya mwenzake.

Wanawake wawili ambao wamevaa mavazi ya rangi nyeupe, wanapima maziwa, natumai hapa ni mahali pakupeleka maziwa, kwa sababu naona maziwa kwenye masufuria makubwa.

Kuna mtu ambaye ako katika shamba la ndizi na ndizi hii imeiva kwenye shamba. Mtu huyu anachuna ndizi ambavyo zimeiva ndani kwenye shamba na bado iko kwenye mkoba wake bado hazijakatwa.

Hili ni kampuni kubwa ya maziwa, na kuna lori ambao iko hapa nje, na lori hii imeleta maziwa mingi kwa galani, na kuna mfanyakazi mmoja ambaye natia maziwa kwenye lori akichuchukia ile sufuria kubwa iko chini yake.

Wamama hao wameketi chini na kuna ambao wenye wamesimama na wamama hao ambao wameketi chini wanapima vitu kama mchele kwenye bakuli ya kila mmoja ambaye amesimama.

Hapa ni zizi la ng'ombe na tunaona ng'ombe mwenye anataka kukamuliwa , na kwenye zizi hili kuna machine ambayo inapendekezwa kwenye titi la ng'ombe hili kuweza kukamua maziwa katika titi la ng'ombe.

Shamba hili ni shamba la ndizi, na katika mikoba hapa, kuna ndizi ambazo zimeiva na kuna ndizi ambazo bado ni mbichi. Na ndizi hizi zimefunikwa na karatasi, ndizi yenyewe imevalishwa karatasi na zingine hazijafunikwa na karatasi.

Hili ni kampuni ya maziwa na kulingana na hali hii kuna mama ambaye anachipuka maziwa kuingia kwenye zile boiler ambazo zinatengeneza maziwa ziwe mzuri ili waweze kuweka kwenye vijikaratasi vyao. Mama huyu anainua galani ya maziwa akiimwaga maziwa ndani ya huu mtungi.

Hili ni msitu mkubwa sana katika eneo hili na katikati ya msitu huu kuna migomba ambayo inakaa kama ndizi na migomba yenyewe matawi yake yamegeuka rangi yakawa manjano. Matawi yenyewe siyo rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba la ndizi, na katika hili shamba. Kuna mkoba ambavyo ziko vidogo vidogo, ziko fupi na vikoba hizi zimebeba ndizi kubwa sana ambayo inaguza chini. Hili shamba ni la ndizi na

Mwanadada huyu ako katika zizi la ng'ombe na kwenye zizi hili. Kuna ng'ombe mingi sana mabazo zimepanga laini, mwanadada huyu amebeba kubuyu yake kwenye mgongo na amevaa aproni. Mwanadada huyu ananyunyizia ng'ombe dawa ili kuzuia ng'ombe kwa magonjwa mingi.

Hili ni kampuni la maziwa, na ninaona wafanyikazi wengi sana, ambao wanafanya kazi katika kampuni hili. Wanamwaga maziwa kwenye kampuni hapa na kuna maghalani mengi sana ya maziwa hapa.

Ndani ya karai hii kuna mchanganyiko ambao umewekwa katika karai huu ndani na kuna watu wawili ambao wanakoroga huu mchanganyiko ili waweze kuupika mchanganyiko huu.

Mkulima huyu ako katika shamba la ndizi na anazitoa ndizi zake katika ule mfuko alikuwa ameifunga nayo. Kwenye hii shamba kuna ndizi ambazo zimefunikwa na mifuko ili kuzuia vile vijidudu visikule ama kuzuia ndege kutoharibu ndizi zake.

Hili ni shamba la ndizi na kwenye shamba hili chini ya ndizi hizi hakujalimwa. Kuna nyasi ambazo ziko ndani na kuna mtu ambaye yuko ndani kwenye hizi ndizi na natumai mtu huyu ni mkulima na ndizi hizi bado ziko ndogo na bado hazijapata zile ndizi za kuvuniwa. Kuna migomba pekee yake humu.

Hawa ni wamama wawili ambao wako kwenye shamba la ndizi na mama mmoja amebeba mtoto mwingine amesimama kando na panga na wamama hao wanakata wanataka kukata ule ndizi ambao uko kwenye mkoba . Mama mmoja mwenye amebeba mtoto anashikilia lile ndizi na ule mwingine ako na panga ndiye anakata huo ndizi .

Hili ni shamba la ndizi na kuna ndizi mingi sana katika shamba hili na ndizi hizi zimetosha kukuliwa ama kuzikata, kuna mtu ambaye amesimama katikati ya ndizi hizi na anaziangalia hizi ndizi vile ziko.

Katika eneo hili kuna mtu mmoja ambaye ako na pikipiki na mtu huyu anakusanya maziwa katika eneo tofautitofauti. Kuna magalani za maziwa ambavyo viko chini na zingine ambavyo ziko juu ya pikipiki.

Hizi ndizi ni ndizi mbichi ambayo zimetolewa maganda ili kupikwa, unawezapikwa kwa kuchemsha ama unaweza pika pia kwa kukaanga. Unatoa maganda tena unazikatakata ili uweze kupika. Unaviosha kwanza kabla kupika.

Hili ni kampuni moja kubwa sana kampuni ya mziwa Kuna makalani kubwa kubwa za maziwa ambazo ziko hapa na kuna mfanyikazi moja ambaye anatoa maziwa kutoka kwa kalani akiweka vili mitungi vibwa vikubwa

Hili ni zizi la ng'ombe na kuna ng'ombe ambavyo viko hapa ndani, na kuna pia watu wawili, moja anasugua ngombe na jitamba, na mwingine ananyunyuzia maji. Inaonekana ngombe hao wanafanyiwa usafi ama wanaoshwa hapa ndani kwenye zizi lao.

Kwenye huu bakuli kuna vitu nyeupe ambavyo viko ndani. Na kulingana na bakuli hii kuna unga ambao umewekwa ndani ikachanganywa na maji na wakaikoroga ili iweze kushikana. Na vitu hivi vinatumiwa kupika chapati.

Ndizi hizi zimefungiwa juu ya gari na ndizi hizi bado ni mbichi, na inaonekana yakwamba ndizi hizi zinaweza kusafirishwa kwanzia upande mmoja hadi upande mwingine.

Hili ni kampuni la maziwa na kunawadada ambaye anatoa maziwa kutoka kwa kalani kuweka kwenye makalani zingine na mwanadada anavaa budi nyeupe na amefunga kichwa na amevaa aproni na amevaa glovu kwenye mkono wake ananyunyusia maziwa Kwenye kalani moja hadi nyingine.

Kampuni hili ni kampuni la maziwa na kuna wafanyikazi hapa ambao wanamwaga maziwa kwenye ile kifaa ambacho inachemsha maziwa, tunaona wafanyikazi hao wanachuchunga maziwa kwenye masufuria vikubwa sana katika kampuni hili.

Katika uwanja huu kuna ngombe mbili ambazo zimelaa chini, ngombe hizi, zinaonekana yakwamba zimekufa, zimelala zikiangalia juu na ngombe hizi zinaonekana ni ngombe nzuri yenge maziwa mingi sana.

Hili ni zizi la ng'ombe na ng'ombe huyu amepatiwa chakula anakula kando yake kuna mtungi ya maziwa na kwenye mtungi hili wamefunga na ile mashine ambayo inatumiwa kukamua ng'ombe. Mashine hii wanaweka katika titi la ng'ombe kisha inafinywa ili itoe maziwa kwenye titi la ng'ombe hadi kwenye kibuyu.

Hili ni ndizi ambalo lime katwa kutoka kwa shamba na ndizi hili limeiva kando na katikati bado iko mbichi. Ndizi hii inapendeza sana kwa rangi yake kwa sababu imekua na rangi mara mbili.

Hili ni shamba la ndizi na kuna ndizi ambazo ziko juu ya mgomba na ndizi hizi ni mingi sana kuna ndizi ambavyo zimetosha kukatwa na bado zingine hazijatosha kukatwa na kuna migomba ambayo bado hazijatoa ndizi.

Soko hili iko na vitu vya kupendeza sana, kuna ndizi ambavyo vimewekwa zimeiva kwelikweli na kuna ndizi zile ziko mbichi tena chini ya hizo ndizi kuna vitunguu, kuna nyanya, kuna karotii kuna viazi na kuna pilipili hoho, ndizi hizi zinapendeza sana.

Hili ni shamba kubwa sana na katika shamba hili tunaona mimea ya mahindi ambavyo vimepandwa na mahindi hivi ni kubwa na zimepaliliwa na kando ya mahindi hizi naona miti ambazo ziko kando kando na mimea mimea zingine ambavyo zimepandwa.

Hili ni duka moja la maziwa na ama kampuni ya maziwa, kuna magalani ambavyo nje na katika duka hili hapa nje kuna mchoro ambao umechorwa ya ng'ombe na galani na maziwa ambavyo vipo ndani na kuna watu wanajaribu kuchukua maziwa kutoka duka hili.

Shamba hili iko na mimea aina tofauti tofauti na shamba hili linapendeza sana kwa sababu liko na rangi ya kijani kibichi. Kuna ndizi, kuna mahindi, kuna vile vyakula vya ng'ombe na kuna mahali ambapo wamelima. Natumai iko tayari kwa kupandwa vitu zingine hapo.

Wamama wengi wameketi kwenye soko na wamama hawa wanauza ndizi. Naona ndizi ziko mingi kabisa hapa sokoni na kuna aina nyingi za ndizi ambazo ziko hapa sokoni wanatafuta oder ili waweze kuuza mandizi zao.

Hili ni zizi la ng'ombe, na liko na ng'ombe mmoja mkubwa sana wa color nyeupe na madoadoa nyeusi, na kando ya hili zizi kuna mashini ambayo inawekwa hapo kando na galani, na hii mashini kuna ambayo imeekwa kwenye titi la ng'ombe na inatumika kukamulia ng'ombe.

Hili ni zizi la ngombe na kwenye zizi hili kuna ngombe ambazo zimewekwa pale. Wametengenisha ngombe zile kubwa za kukamuliwa na kuna zile ndama zimekuwa kubwa kidogo. Na pia kuna zile ndama ambavyo zimetoka kuzaliwa zimewekwa kwa sehemu yao.

Kwenye kampuni hii ya maziwa kuna watu wageni ambao wametembelea kampuni hii, watu hawa ni hawa wenye wamevaa ile aproni nyeupe na kuna watu wenyeji wa kampuni hili ambao wanaelezea wageni hawa jinzi inaendelea.

Kuna ndizi tatu kubwa sana ambazo zimekatwa na zikaekwa hapa kando na katika ndizi moja ya katikati kuna ndizi karibu nne imeiva juu yake na ndizi hizi natumia vinapelekwa sokoni ili kueda kuuzwa.

Katika eneo hili watu wanafurahia hile mafuno wamepata kutoka shamba lao, kuna mama ametandaka makinua na kuanika yale mafuno ambaye alifuna kutoka kwa shamba lake na wanaanika pamoja na watoto wake.

Kuna shamba la ndizi hapa na pia kuna mtu ambaye anasimama na natumai mtu huyu ni mkulima ambaye anaangalia zile ndizi jinsi zinavyokaa na mtu huyu ako na kijiti mrefu sana na ameiweka kwenye ndizi hii na kijiti hii natumai inasaidia hii ndizi kutoanguka.

Kuna ng'ombe hapa, zizi la ng'ombe na kuna watu ambao wamesimama kando na kuna wakulima ambao wamekamua ng'ombe haya. Ng'ombe haya zinakamuliwa ni ng'ombe mzuri sana ambazo zinatoa maziwa mzuri sana.

Hili ni soko kubwa sana la ndizi na kuna ndizi ambazo zimepangwa vizuri sana na ndizi hizi ni kubwa kubwa sana. Ndizi hizi zimepangwa ili waweze kuuza ama ili waweze kuipeleka kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine.

Soko hili ni soko la kuuza mandizi na kuna wanabiashara ambao wanafanya biashara hili la ndizi kila mmoja anang'ang'ana aone ya kwamba ameuza zile ndizi zake kuna watu ambao wananunua ndizi na kuna pia wauzaji wa hizo ndizi.

Hili tunda linaitwa ndizi na ndizi hii wakati unataka ikae kama hii kwenye picha hii unakata ikiwa mbichi kama iko na rangi ya nyasi, unaikata halafu unaiweka kwa nyumba kwa siku tatu ama siku nne halafu inaweza kuwa rangi hii. Ndizi hii ni matunda na ni tamu sana.

Pehali hili imetengwa hasa kwa wanyama kama ng'ombe. Sehemu hii huko jini wamechanganya maji na dawa ili wanyunyizie ng'ombe. Ng'ombe inaingizwa hapo ndani ili kutoa zile vijidudu ambavyo viko katika ngozi ya ng'ombe.

Katika eneo hili kuna nyumba ambayo iko hapa, na pia kuna ule shamba wa ndizi. Kuna ndizi aina mingi sana hapa, pia kuna jengo ambalo lilikuwa limejengwa na chini ya hilo jengo kulikuwa na ile chakula ya ng'ombe, ile nyasi ya ng'ombe ambavyo imewekwa chini ya hilo jengo, lakini jengo hili limeporomoka.

Mama huyu anapanga zile ndizi zake ambazo zimeiva sana, na kuna crate ambayo ameiweka hizo ndizi, na ako sokoni ili aweze kuuza ndizi hili. Kuna watu ambao wanatembea, na mtu mmoja ambaye anataka kununua ndizi hizi.

Msitu huu ni msitu mkubwa sana na kwenye msitu huu kuna mahali ambapo wamepanda mimea kama mahindi na kuna aina tofauti tofauti ya miti kwenye msitu huu na kando ya msitu huu pia kuna ule mgomba wa ndizi ambavyo vimepandwa ndani ya msitu huu.

Katika zizi hili kuna ng'ombe ambayo zinakamuliwa na kuna galani ya maziwa ambayo iko kando yake. Kuna mapaipu ama kuna mashini ambayo imeingizwa kwenye titi la ng'ombe na hiyo paipu inatoa maziwa kutoka titi la ng'ombe hadi kwenye galana.

Soko hili ni soko la ndizi na kuna ndizi zimepangwa kuanzia upande mwingine adi mwingine na ndizi hizi ni mingi sana na ziko kubwa sana, ndizi izi ziko katika aina tofauti tofauti, kuna zile kubwa zimewekanishwa pamoja zile kubwa kidogo pia wameeka pamoja, hili ni soko la ndizi.

Hili ni shamba la ndizi, na kwenye shamba hili kuna ndizi aina tofauti tofauti. Ndizi hizi ziko katika mgomba wao, bado hazijakatwa bado ziko kwa shamba hazijakomaa.

Mtu huyu ako Kwa zizi la ngo'mbe na ngo'mbe huyu amefungiwa na mnyororo inaonekana mtu huyu anakamua ngo'mbe ama anasafisha ngo'mbe huyu Kwa sababu ngo'mbe anafungwa na mnyororona mtu huyu amefaa kamboot na ako katika zizi la ngo'mbe.

Mkulima huyu ako kwenye zizi la ng'ombe na amevalia manguo ya samawati, aproni ya samawati na kofia ya samawati na mkulima huyu ananyunyizia dawa ng'ombe ili kuzuia magonjwa na kuzuia zile vijidudu ambao zinakula ng'ombe isiweza kukula ng'ombe.

Hili ni lile shamba la ndizi na kuna ndizi ambayo iko juu ya mgomba wake, ndizi hii bado halijakatwa na ndizi hii pia bado ni mbichi haijakomaa vizuri, ndizi hii inapendeza sana na imekaa vizuri sana.